Nguzo mbili kubwa za umeme za mbao zilizosimama wima chini ya anga la mawingu. Juu ya nguzo hizo kuna transfoma kubwa ya rangi ya kijivu iliyowekwa katikati.

Wanaume wawili wakitembea kando ya barabara karibu na kituo kubwa cha umeme. Wote wamevalia fulana za usalama za rangi ya kijani njano zikionyesha kuwa labda wanafanya kazi au wanatembea eneo la hatarini, wa kushoto anaonekana akiongea kwenye simu ya mikononi huku wa kulia amevaa kofia gumu nyeupe.

Kituo cha kupoza umeme chenye transforma kubwa ya rangi ya kijivu ikiwa katikati. Transforma hiyo ina viungo vingivyo vya kahuri vyeusi juu yake vikiwezesha waya za umeme zinazopita. Upande wa kulia wa transforma kuna miundo mikubwa ya chuma yenye waya na viungo vingi ikiwezesha mtandao changamano na usambazaji wa umeme.

Nguzo ndefu za chuma ya umeme ikiwa imesimama wima chini ya anga la bluu lililojaa mawingu meupe. Jua linaonekana likiangazia juu ya nguzo hizo likitoa mwanga mkali.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo nyingi na chuma zinazobeba nyaya za umeme na transfoma. Muundo mzima unaundwa na chuma chenye rangi ya kijivu.

Kiwanda kubwa la nishati likiwa na mabomba ya chuma na miundo mingine vya, ya kiwanda. Anga ni la blue na lina mawingu meupe yaliotawanyika. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna watu wanaonekana kwa wafanyakazi wa kiwanda hiki.

Kituo kikubwa cha uzalishaji wa umeme au kiwanda kilichowekwa katika eneo la wazi lenye milima midogo ya udongo. Kuna mijengo kadhaa makubwa yakiwemo mahikbiri mrefu.

Machweo yenye kuvutia yamepakaa anga rangi ya dhahabu na machungwa yakitoa mwanga laini juu ya mandhari. Minara miwili mirefu ya umeme imesimama wima ikibishana na anga yenye rangi huku nyaya zao zikiwa zimetandaza mbali.

Angani inaonekana kituo kikubwa cha uzalishaji umeme wa joto ardhi kikiwa kimejaa katikati ya mandhari ya milima. Kuna mijengo mingi ya hii kiwanda yenye yanayoonekana.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa juu ikisimama imara chini ya anga ya bluu iliyojaa mawingu meupe yaliyotawanyika. Nguzo hii ina muundo wa kimiani ulio wazi uliotengenezwa kwa chuma zilizo ukionyesha uimara wake.

Jengo la ghorofa likiwa na ukuta za matofali na paa la rangi ya machungwa. Zimezungukwa na miti. Nguzo mbili ndefu za umeme zimesimama mbele ya jengo zikiwa na nyaya nyingi na transformer iliyoonekana katikati yao.

Daraja refu la saruji lenye kishikio cha chuma, rangi za zambarau ikiongozwa kuelekea bahari chini ya anga la mawingu. Inaonekana kupitia juu ya maji ambayo hayapatikani wazi.

Kituo kikubwa cha umeme kimejengwa kwenye ardhi iliyowazi, ikiwa na minara mingi ya chuma, nyaya na transfoma. Muundo tata wa miundombinu umeenea kwote kwenye eneo ukionyeshana teknolojia ya kisasa.

Kituo kikubwa cha umeme kikiwa na minara miji ya chuma iliyosimama wima ikionyesha mazingira ya viwanda. Sehemu ya chini ya ardhi imetandikwa changarawe ikitoa maadhili safi iliyopangwa. Upande wa kushoto wa picha kuna bendera nyeupe yenye nebo ya kentraco ikionyeshana uwepo wa shirika la usambazaji wa umeme.

Rundo kubwa la takataka likionyesha eneo la dampo. Takataka zimefinyikwa na uda mlima mkubwa zikiwa na kila aina ya uchafu ikiwemo mifuko ya plastiki, nguo chakavu na taka ya viwanda. Kuna njia nyembamba katikati ya milima ya taka likionyesha jinsi uchafu uliokusanyika na kuunda miundo isiyo ya kawaida.

Mamba wawili, mkubwa wenye ngozi ya kijivu iliyokauka wamelala karibu na miamba mikubwa na mawe. Mamba mmoja ni mkubwa kuliko mwingine, na wote wawili wana macho makali na meno kubwa. Majani ya kijani kibichi yanaonekana kwa mbali. Kitu kingine kinafanana na zege kipo mbele ya mamba hawa.

Kikundi cha wanaume kinafanya kazi ya kurekebisha au kuunganisha mabomba makubwa ya chuma yaliyozikwa ardhini, udongo unaonekana kuwa wa rangi ya kahawia nyekundu. Moja ya mabomba makubwa yaonekana kuwa limepasuka au linahitaji kurekebishwa. Wanaume wamevalia nguo za kazi wanavyoonekana.

Eneo la nje lenye mandhari ya kijani kibichi, pengine bustani au hifadhi ambapo kuna miti mirefu yenye majani mengi na vichaka. Njia ya mawe yenye rangi ya kahawia imepinda katikati ya eneo hilo.

Eneo kubwa la ujenzi lenye wafanyakazi wa ujenzi wakiendelea na kazi. Kreni kubwa ya majani inashusha vifaa vya ujenzi huku wafanyi wengine wakiwa wamevaa kofia za usalama na wakisimama kwenye jengo hilo kuwa likijengwa. Hili lina miundo ya chuma inaonekana wazi ikionyesha mchakato wa ujenzi.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa ambapo nyumba kadhaa za mabati na za udongo zimezama ndani ya maji machafu ya kahawia. Maji yamefunika karibu nusu ya nyumba hizo.

Mto mpana wenye maji ya rangi ya kahawia unatiririka kwa kasi juu ya bwawa refu. Maji yanaporomoka na kutengeneza maporomoko yenye povu nyingi. Juu ya bwawa kuna daraja zenye nguzo nyingi za jege zikipita kutoka upande mmoja wa mto hadi mwingine.

Kundi la Wamaasai wakifanya densi ya kuruka, wanaume wawili wamevaa shuka nyekundu na mapambo ya kitamaduni, mmoja wao akiruka juu sana huku mwengine akiruka pia lakini kwa urefu mfupi kidogo.

Steji ya matope na uchafu na pipa. Taa katikati ya mandhari chafu yenye mawe mengi makubwa yaliyopaka. Kwenye kingo ya mto kuna chafu nyingi za aina mbalimbali ikiwemo plastiki na takataka nyingine zikionyesha uchafuzi wa mazingira. Nyuma upande wa kulia kuna mapambo makubwa mawili ya zege yaliyolala chini.

Eneo la makazi duni labda kama ile inayopatikana katika vitongoji duni ambapo nyumba zinategenezwa kwa vifaa visivyo imara. Nyumba zimetegenezwa kwa mabati kutu na matope zikionyesha hali gumu ya maisha. Njia nyembamba iliyojaa matope na uchafu inapatikana katika hizi nyumba.

Twiga mzuri anaonekana akiweka kichwa chake juu ya uzio wa chuma ulio pambwa kwa muundo wa kipekee. Ana macho makubwa na anapua ya rangi ya kahawia huku maskio yake yakiwa yamesimama wima. Kwa nyuma kuna eneo lenye miti na nyasi likiwa linaonyesha mazingira ya wazi.

Mbweha mwenye rangi ya kahawia na mweusi akisimama kwenye shamba la nyasi ndefu na kijani kibichi. Nywele zake za mgongoni zinaonekana nyeusi zikishuka hadi mkiani mwake mweusi.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko labda baada ya mvua kubwa. Kuna mto wa maji mengi ya kahawia uliopita katikati ya uchafu mwingi wa matope . Watu wawili wanaonekana wakijaribu kusafisha eneo hilo. Mmoja amevalia suti ya kijani kibichi na kofia akitumia chombo chenye mpini mrefu kusafisha uchafu kutoka kingo cha mto.

Mwanaume mwenye kofia nyeupe na suti la kazi ya kijani kibichi yenye milia ya manjano amesimama katika eneo lenye rundo la takataka upande wa kushoto.

Wanaume wawili wakikusanya chupa za plastiki zilizotupwa kando ya mto. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevaa shati ya rangi ya chungwa na anainama kuchukua chupa kutoka kwenye rundo la plastiki.

Nyati mweusi mkubwa mwenye pembe ndefu zilizopinda akisimama katikati ya uwanja uliofunikwa na nyasi kavu. Nyati huyu anaonekana akitazama moja kwa moja kwenye kamera akionyesha nguvu na utulivu utulivu. Pembe zake ziko imara na pana.

Kundi la watu wakiskuma troli ya chuma iliyo beba mifuko mikubwa iliyo jaa taka wakitembea kwenye njia ya treli troli limejaa mifuko ya rangi ya kijivu nyeupe zikionyesha kuwa ni taka zilizo kusanywa angalau watu watatu wanonekana wakiskuma wakionyeshana juhudi kubwa njia huwa za zamu zimejaa mawe.

Mto unatiririka ukiwa umejaa takataka chafu pande zote mbili za kingo zake. Maji yanaonekana kuwa meusi na yamechafuliwa sana. Kwenye kingo la mto kuna viundo mikubwa ya taka ikiashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira. Upande wa kulia kuna makazi duni yaliyojengwa kwa vibanda.

Twiga anatembea polepole kwenye eneo lenye nyasi na miti michache ilinyooka. Ngozi yake ina madoa kahamia na meupe yaliyojipanga vizuri.

Wanaume wawili wakikusanya chupa yaplastiki kutoka kwenye mazingira yenye mimea mingi. Wanaume hawa wamevalia glovu za manjano, kila mmoja ana mfuko mweupe mkubwa wa kusanya chupa hizo. Wakushoto amevalia shati la mraba mraba na suruali ya rangi ya bluu.

Uharibifu mkubwa labda ya mafuriko au maafa mengine ya asili, mbele mto wenye maji ya kawaida unapita na kando kuna rundo kubwa la takataka na uchafu wa kila aina na vibanda mingi vimebomolewa na kubaki vifuzi vya mbao na mabati vinavyoonekana uharibifu.

Mwanaume mmoja na mwanamke wakiwa karibu na mporomoko, ya maji yenye nguvu. Amevaa shati jeupe, na jeansi ya bluu. Ameketi kwenye jiwe kubwa upande wa kushoto, akionekana kumpiga picha mwanamke.

Majengo yaliyoharibika yamesimama kando ya maji mengi ya kahawia iliyotulizana baada ya mafuriko makubwa. Bingu limejaa mawimu meupe yenye kuvutia yakipasana na anga ya bluu. Chini watu wanajishughulika kando ya kingo.

Jengo kubwa lenye rangi ya kahawia na muundo wa kipekee wa mbao limesimama kando ya ziwa tulivu. Inaonekana majengo ingine karibu yakichanganyikiwa na miti mirefu na mimea ya kijani kibichi. Kivuli cha miti kinaonekana kwenye maji.

Huu ni uwanja wazi wenye nyasi ndefu, wenye punda milia watatu wakisimama katikati wa uwanja. Punda milia hawa wana milia nyeusi na nyeupe inayofanya waonekana wa kipekee. Nyuma yao skrini inayoonekana kwa mbali ikiwa na majengo marefu yanayochomoza angani chenye ishara tofauti kati ya maisha ya pori na mazingira ya mjini.

Mwanaume aliyevaa kofia ya kijani na barakoa nyeusi usoni akiwa ameshikilia kichwa cha twiga mkubwa. Anasimama katikati na uzio na twiga mwingine anaonekana nyuma yake. Mandhari ya nyuma yana miti mirefu na kijani kibichi ikionyeshana mazingira ya asili.

Ndege mrefu labda korongo anapiga vikali majini. Akipiga mabawa yake makubwa, maji yakimrukia pande zote, anaonekana akishindana na mamba asiyeonekana vizuri. Tafakari ya ndege huyo inaonekana wazi juu ya uso wa mimea ikiwa pembeni mwa mto.

Mfereji mrefu na mpana uliokuwa umechimbwa ardhini ukielekea mbali. Kuna bomba kubwa la saruji likiwa limelala katikati. Pande yake kuna kuta za udongo na mawe.

Mwanamke amevaa kiraba na nguo ya kijani na nyeupe akitembea kando ya mlima wa takataka katikati ya mazingira duni. Nyuma yake kuna vibanda vilivyotengenezwa kwa mabati ya kutu na vifaa vingine vilivyotumika na kuashiria makazi duni na mazingira magumu ya maisha.

Kundi la watu wakifanya usafi katika eneo lenye maji na matope. Wengi wao wamevaa buti za njano na nguo za usalama. Baadhi wakiwa na fulana za kijani kibichi. Wameinama wakikusanya taka na uchafu kutoka kwenye maji yanayotuama.

Simba jike akiwa amelala kwenye udogo wenye rangi nyekundu. Simba huyu ana manyoya ya rangi ya kahawai dhahabu na anaonekana kutazama mbele kwa umakini. Nyuma yake kuna miti na mimea mingine ya kijani kibichi. Anaonekana amefugwa ndani.

Kifaru mkubwa mwenye rangi ya kahawia anakula nyasi kwenye rangi nyekundu akiwa amezungukwa na nyaya zenye rangi nyeupe. Pembe yake kubwa inajitokeza wazi ikionyesha umaridadi wake. Kwa mbali miti na mimea mingine inaonekana.

Mwanaume amebeba kiumbe kinachofanana na simba mdogo begani mwake. Hicho kikiwa kimenasa kwa mkono wa mguu wake. Mwanaume amevaa suruali ndefu na shati na kiumbe huyo amepakana na rangi ya kahawia.

Mbuni, ndege mkubwa mweusi na mweupe, akitembea kwenye nyasi ndefu za rangi ya dhahabu. Mgongo umeelekezwa kwenye kamera ukiashiria muundo wake. Mabawa yake yana manyoya meusi na meupe na shingo yake ndefu nyembamba haina manyoya mingi.

Mbao kubwa la tangazo lililo bandikwa kwenye jengo na maandishi kwa herufi kubwa ya bluu na nyekundu ikionyesha huduma za usafiri . Juu ya bango kuna maandishi labda ikionyesha nauli au namba ya huduma. Upande wa kushoto ambapo kuna sehemu ya jengo yenye ishara namba ya simu chini ambayo kuna sehemu ya juu ya gari aina ya matatu.

Msururu mbalimbali wa matatu nchini Kenya, zikiwa zimepakwa rangi za kuvutia huku zimebeba abiria au zimeegeshwa kwenye vituo. Kuna matatu ya manjano na ya blue iliyoonyeshwa kando ya barabara.

Matatunya rangi ya kijani na samawati inaonekana ikipita kwenye barabara nyeusi. Kando yake kuna gari imeegeshwa na kuna watu wamesimama hapo. Wanaonekana ni kama abiria. Kuna daraja kubwa ya barabara inayoonekana imeandikwa kwa maandishi ya rangi nyeusi ikisema usiongeze.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limepakwa rangi ya bluu na kijani kibiji. Basi hila lina nambari 725 na linaonekana limesimama kwenye kituo cha basi.

Treni nyeupe yenye mistari ya machungwa na mekundu ikisimama kwenye reli. Treni ina madirisha meusi na milango yenye alama a. Kuna uzio wa waya wenye mtundu mkubwa.

Barabara kuu yenye magari mengi yaliyosongamana na watu wakitembea kando. Magari ya aina mbalimbali yakiwemo malori makubwa, mabasi, magari madogo yanaonekana yakijaribu kusonga mbele katika msongamano huu.

Makutano yenye shughuli nyingi za magari. Watembea kwa miguu njia Nairobi Kenya. Askari wa trafiki amesimama kati kati ya barabara akiwa amevalia koti ya manjano na kijivu akiongoza magari.

Huu ni mtazamo wa barabara yenye shughuli nyingi, labda jijini Nairobi ambapo magari kadhaa yameegezwa. Katikati ya picha ishara kubwa ya orange yenye neno taxi inaonekana wazi juu ya paa ya gari jeupe. Nyuma ya magari haya, basi la abiria lenye rangi zambarau na maneno Zelat imelegezwa.

Barabara yenye shughuli za magari huku upande wa kushoto kukiwa na eneo la kijani kibichi na miti. Barabara inapitika chini ya daraja kubwa la jengo lenye rangi ya njano kwa nje.

Kituo cha mabasi kilichojengwa kando ya barabara ambacho kimejaa magari ya abiria na matatu. Kuna matatu kadhaa yaliyosimama, mengi yakiwa na rangi ya bluu na manjano na jingine likiwa na mchanganyiko wa rangi nyekundu, nyeupe na bluu.

Matatu yenye rangi nyingi, ikiwemo njano, bluu na zambarau likiwa limepambwa kwa michoro ya kisasa likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Matatu hiyo imeandikwa na ina namba za usajili.

Barabara pana yenye magari machache yakisafiri. Upande wa kushoto wa barabara kuna miti mingi mirefu na kijani kibichi ikiashiria mazingira ya asili. Upande wa kulia kuna njia ya watembea kwa miguu na mtu mmoja anaonekana akitembea.

Eneo la kituo cha mabasi na matatu nchini kenya. Upande wa kushoto kuna basi lenye rangi nyekundu na kijani lililopambwa na maandishi ya picha mbalimbali likiwa limeandikwa. Inaonekana kuna abiria wakipinda na wa kushuka kutoka basi hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji la Nairobi Kenya. Kuna mabasi mengi ya abiria yaliyosimama barabarani baadhi yakiwa yamepakwa rangi nyekundu na kijivu na mengine yakiwa meupe na buluu.

Matatu ya rangi ya zambarau na nyeusi yenye jina zesta iliyo andikwa kwa herufi kubwa ya rangi ya waridi. Matatu inakaa kupendeza upande wake ikionenyeshana picha ya mtu. Inaonekana imesimama kwa kituo cha basi na abiria wanaabiri kupanda au kushuka.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi jijini. Mbele kuna magari yaliyopakiwa yakiashiria kuwa ni eneo la biashara au za usafiri. Kwa nyuma majengo marefu yenye madirisha yaliyo wazi yanaonekana. Maduka mengi yamepangwa kando ya barabara. Kila moja ikiwa na ishara yake.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi jijini. Ikiwa na magari mengi mabasi na matatu yanayo tembea. Basi ndogo lenye michoro ya kuoendeza ya katuni ya mwana na namba ya Usajili imeegeshwa katikati. Kando yake kuna basi jingine lenye maandishi baadhi wakiwa wamevalia sare za polisi na walinzi wa trafiki.

Magari mengi yanayotembea kwenye barabara yenye shughuli nyingi, huku mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yakionyeshana mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi. Upande wa kulia kuna gari kubwa jeupe la mizigo na nyuma yake kuna watu kadhaa wakitembea au kusimama.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyeshana magari kadhaa, ikiwemo matatu za rangi angavu za bluu na kijani zikipita kwenye makutano. Taa za trafiki zenye rangi nyekundu zimewaka, zikionyeshana magari kusimama. Watu wanatembea kando ya barabara.

Matatu ya rangi ya manjano yakiwa yamepambwa kwa michoro ya kuvutia na maandishi nzuri imesimama kando ya barabara. Abiria anaonekana akiingia ndani ya matatu huku kondakta akimsaidia. Watu wengine wanasubiri kando.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi yenye magari mengi na ishara za barabara mbele. Barabara inaonekana kua unyenyeykevu labda kutokana na mvua, katikati kuna kichaka kikubwa cha kijani kibichi kilichopandwa kando ya barabara. Na nyuma yake ishara ya trafiki yenye taa nyekundu inaonekana.

Watu wengi wamekusanyika kwenye barabara kuu wakiwa wamesimama kwenye barabara iliyojaa mabasi na magari mengine. Baadhi yao wamebeba mabango kubwa yenye namba labda ikiashiria bei ya usafiri au mzigo mwingine.

Barabara yenye mashimo mawili yaliyojaa maji. Upande wa kushoto wa picha kuna mtu aliyevaa shati la bluu na nyeupe na suruali la bluu nyepesi akitembea kuelekea mbele. Nyuma yake kuna basi la bluu iliyoegeshwa upande wa barabara. Basi hilo lina nembo ya Metro juu na Isuzu nyuma.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia sare, mmoja akiwa na rangi ya buluu iliyokolea na mwingine na shati jeupe na suruali ya buluu iliyokolea, wakiwa wamesimama mbele ya basi la kijana lenye nembo Hoppa.

Eneo lenye shughuli nyingi la jiji pengine nchini kutokana na maandishi kwenye mabango na magari. Kuna magari kadhaa yanayofanana na matatu ambayo ni ya abiri ya umma yakiwa yamepaki au yanasubiri abiria. Magari hayo yana rangi mbalimbali na alama zinazovutia vikiwemo zenye namba za usajili za nchini kenya. Watu wanatembea karibu na magari wengine wakiwa wamevalia sare au nguo za kawaida.

Basi dogo, labda matatu, likiwa limeegeshwa barabara yenye unyevunyevu. Basi lina rangi ya njano na nyeupe. Mbele ya basi mwanamke amesimama akiwa amevalia koti refu la rangi ya kijani kibichi akionyeshana mgongo wake kwa mbali.

Basi la kisasa lenye rangi nyeupe, kijani kibichi na nyeusi limesimama barabarani. Imeandikwa kwa uwazi mbele ya basi. Kwa umbali basi lingine la bluu linaonekana lilikuwa limeegezwa na watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakionyesha shughuli nyingi za jijini.

Barabara kuu yenye magari mengi ikionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli. Upande wa kushoto wa barabara kuna njia ya treni zilizopita kando ya barabara zikitengenezewa na uzi wa chuma. Ng'ombe kadhaa wanaonekana wakilala kwenye nyasi karibu na njia za treni na kando ya barabara, wakionyesha mchanganyiko wa maisha ya mjini na vijijini.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na manjano liko limeegezwa kando ya barabara. Kona mbele kuna nambari imeandikwa. Kuna kibango cheupe chenye maandishi meusi zikiwa zimeandikwa kwa herufi. Mbele yake kumesimama mwanaume.

Ishara kubwa yenye sura ya mraba, imewekwa wazi dhidi ya anga nyeupe na jengo refu la rangi ya njano. Hii inaonekana ikiwa ina maandishi ya kama ni saa ya usafiri wa umma, labda matatu au basi. Hii ni ishara ya kawaida inayoonekana jijini.

Barabara yenye mvua chache inaoneysha shughuli za usafiri, na watu wakivuka, karibu na kivuko cha watembea kwa miguu. Kuna gari dogo jeupe, likikaribia, huku mtembea kwa miguu akivuka kwa uangalifu. Upande wa kulia wa barabara kuna basi lenye rangi za kuvutia ikionyeshana sanaa ya grafitti .

Basi dogo la abiria au matatu lililopakwa kwa rangi, ya machungwa, blue na nyeupe ikiwa imeegezwa kando ya barabara. Kwa mbele, ya basi kuna picha ya watu maarufu, au wahusika wa katuni. Mlango wa basi umefunguliwa na abiria anaonekana akitoka au akiingia.

Kituo cha reli kikiwa na nyimbo mbili za treni zinazoregea mahali. Upande wa kushoto kuna jukwaa la kupandia na kushukia abiria lenye paa nyekundu na majengo madogo yanaonekana kando yake.

Treni ya abiria ikisimama kwenye reli ikionekana kupitia uzio wa waya. Treni hiyo ni ndefu, ina rangi nyeupe, nyekundu na chungwa na ina maandishi meusi. Upande wa treni kuna maandishi yanayosomeka Nairobi Commuter . Uzio wa waya unaonekana wazi mbele ukifanya ionekana kama picha imepigwa kutoka nyuma.

Basi la abiria lenye rangi ya manjano likiwa limeegezwa kando ya barabara likisubiri abiria. Dirisha la dereva liko wazi na baadhi ya nguo zinaonekana zikining'inia ndani. Kando ya basi kuna umati wa watu wamesimama na kuketi wakisubiri usafiri. Mbele kidogo ishara yenye namba 46 inaonekana wazi.

Shimo la kuchimba kwenye ardhi lenye maji machafu yaliyotuama chini. Kuna mabomba mawili moja ni la kijani na jingine jeusi yanayopita ndani ya shimo hilo. Ardhi inayozunguka shimo umejaa udongo uliyochimbwa na unawasilisha kazi ya ujenzi au uchimbaji unaendelea hapo.

Nafasi ndogo iliyo na pipa kubwa la buluu lilloketi kwenye kona. Juu ya pipa kuna katoni ya maziwa na karibu na pipa kuna ndoo ya taka iliyojaa mfuko mweusi wa taka. Pipa hili limepangwa karibu na ngazi ya vigae vyeupe ikionyesha mazingira ya nyumbani au kibiashara.

Sehemu ya kuhifadhi maji ya kunywa yaliyofungwa yakiwa yamepangwa kwenye rafu za chuma. Chumba kina kuta za bluu zenye muundo wa matone ya maji na sakafu ina vigae vyeupe.

Chumba kikubwa chenye vifaa vya pampu ya maji. Kuna safu ya pampu kubwa za rangi ya buluu zilizowekwa chini zikiwa zimeunganishwa na mabomba makubwa meusi. Kila pampu ina motor yake ya rangi ya buluu na pampu za kudhibiti mtiririko wa maji. Mabomba yamepangwa vizuri na yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo tata ya usambazaji wa maji.

Mikono miwili ya mtu iliyokunjwa pamoja ikipokea mkondo wa maji safi unaotiririka kwa kasi. Imejaa maji na matone mengi yanayoonekana yakiruka angani yakionyeshwa na nguvu ya mtiririko. Rangi ya ngozi ya mkono inaonekana kua ya kahawia na kucha zinaonekana wazi.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ukionyeshana mradi mkubwa wa ujenzi wa miundombinu katika bomba kubwa refu lenye rangi nyeusi limelazwa ndani ya mfereji na sehemu yake moja imefunikwa kwa nyenzo nyeupe. Karibu na bomba hilo kuna mirija mingi myembamba ya kijivu iliyopangwa vizuri.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ukiwa umejaa maji chafu na matope. Kuta za mfereji zimetengenezwa kwa udongo wenye rangi ya kahawia zikionyesha matofali na machache. Sehemu ya chini ya mfereji imejaza maji yenye rangi ya kahawia yenye mawe makubwa na takataka ndogo zikielea juu.

Lori kubwa la takataka likiwa limejaa mifuko mingi ya takataka, ilioshikana. Lori ina rangi ya blue , na kijani kibichi, na upande wa, kuna maandishi yanayoseme, maandishi. Lori limelegea kando ya barabara na nyuma yake kuna majengo marefu na miti.